Hili ni shamba la ndizi. Na ndizi zenyewe zimepandwa ni mengi na zingine zimezaa na ni zenye zinaonekana ziko na afya na ni kubwa. Na hapo kando kunaonekana ni kama kuna mtu amesimama.

Hili ni ndizi ambazo zimewekwa ili ziweze kukomaa na kuiva ili watu waende kukula, zenye zimeiva zimeekwa kwenye carton alafu zingine bado ziendelee kuiva.